Katika picha hili tunaonyeshwa duka ambayo imeandikwa Katah, pia tunaonyeshwa kreti ya soda, na tunaona mtu amesimama. Pia naiyona bango imeandikwa M-pesa.

Katika Picha hili tunaona gari ya ( progressive credit) ambayo inapeana mkopo . Ili kusajili kupata mkopo unatumia neno (loan) kwa nambari mbili tatu , sufuri, name , tatu. Pia gari hili lina usaji Wa KDA , sita siba. Sita Tano, sufuri A.